Ng'ombe mmoja aliye zizini ananyunyiziwa dawa. Anayemnyunyizia dawa amevalia mavazi ya kinga, ili kujikinga kutokana na kemikali ambayo anatumia kunyunyizia ng'ombe huyu.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia kifaa cha kidijitali cha kukamulia. Miguu ya nyuma ya ng'ombe huyu imefungwa. Kifaa hiki cha kidijitali cha kukamua, kimeunganishwa na mkebe wa maziwa ambapo maziwa huenda baada ya kunyonywa kutoka kwa titi la ng'ombe. Ng'ombe huyu anayekamuliwa, pia anakula kwa wakati mmoja.

Migomba mitatu za ndizi zilizojaa ndizi mbichi. Migomba hii inaonekana ni kama zimevunwa hivi punde. Kuna ndizi ambazo zimeanza kugeuka rangi na kuwa rangi ya manjano, ishara kuwa zinaiva na kuwa tayari kuliwa.

Shamba lililojaa mimea ya ndizi iliyojaa migomba ambayo iko tayari kuvunwa. Mimea hizi za ndizi zimepandwa kwa uzuri sana. Ndizi zote zinaonekana kuwa rangi ya kijani kuonyesha kuwa ndizi hizi zote ni mbichi.

Ni wakati wa jioni ambapo giza linaingia. Wanunuzi wako kwenye duka la ATM ya maziwa inayoitwa Destiny Dairies. Kati ya wanunuzi hao, kuna wanaume watatu na wanawake wawili. Kuna muuzaji ambaye ni wa kiume ambaye ndiye anayewahudumia kwenye duka hilo.

Migomba mingi ya ndizi za kijani kibichi. Rangi hii inaashiria kuwa ndizi hizi hazijaiva. Vinaweza kuwa vimetoka kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa ya ndizi na viko tayari kupelekwa kwenye soko ili kuuzwa.

Ng'ombe wawili wa kike wako zizini, ng'ombe mmoja anakamuliwa kutumia kifaa cha kidijitali. Kifaa hiki hufanya kazi ya kukamua iwe rahisi na safi. Ng'ombe hawa wawili wanaonekana kuwa wamefungwa miguu jinsi vile ng'ombe huwa wanafungwa miguu wakati wa kukamuliwa.

Wakulima wawili wanakamua ng'ombe kwenye zizi. Kuna ng'ombe watatu kwenye zizi hili. Vifa vya kijiditali vinatumika kukamua ng'ombe. Njia hii ya kijiditali ya ukamuaji huhakikisha uzalishaji wa maziwa salama na safi.

Mwanamke wa kihindi anaosha ng'ombe kwa kutumia pipu. Kuna ng'ombe wengi kwenye banda hilo. Wengi wao ni weupe. Inaonekana kuwa mwanamke huyu anakusudia kuosha ng'ombe wote wanaoonekana kwenye zizi hili.

Shamba la ndizi ambalo lina mimea nyingi yenye migomba ya ndizi. Mtu amesimama shambani. Mtu huyu amevalia nguo nyekundu na nyeupe, pamoja na kofia nyekundu. Anakagua shamba hili pengine kuangalia ikiwa migomba iko tayari kuvunwa au la.

Watu wanamwaga maziwa kutoka kwa vibuyu vya kukamulia hadi kwa tank . Kuna watu nje ya jengo hilo, wanaonekana ni kama wakulima ambao wamepeleka maziwa kwenye kiwanda cha maziwa, kwasababu kuna vibuyu vingi vinaonekana, kuashiria kuwa maziwa huletwa kwenye kiwanda hiki, hutumiwa kutengeneza bidhaa zingine kama vile maziwa mala, cheese , yoghurt na kadhalika.